Bendera zinaonekana sehemu ya nje zilizowekwa kwenye mlingoti ya jengo hili. Magari pia yaliyoegeshwa. Gari moja likiwa aina ya na gari nyingine taxi yenye rangi nyeupe.

Watu waliovalia makoti ya kufanana wanaonekana kushikilia cheki iliyoandikwa, Kenya National Paralympic Committee.

Sehemu ya mbele ya darasa tunaona white board iliyoandikwa kwa rangi ya blue .

Ukuta wa shule ulioandikwa KWA JOMVU PRIMARY SCHOOL, ADMINISTRATION BLOCK, imeekelewa baji imeandikwa MOTTO, ELIMU NI MAENDELEO. Nyuma yake ni ofisi inaonekana kuwa miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Ukurasa wa kitabu kilichoandikwa 79 linaonyesha lori, treini na mtu alioko kwenye baiskeli aliyevalia shati ya yellow .

Ukuta wenye rangi nyeupe umeandikwa Miritini Secondary School Two Classrooms, Funded by Jomvu NGCDF .

Wakimbiaji wawili wakiwa msichana na mvulana wanaonekana kukimbia wakiwa wameshikiliana kwa kamba mkono shati zao zikiwa zimeandikwa Nissan na kwa msichana huyu inaonyesha jina Koech.

Wakimbizi wanaonekana kuwa kwenye mashindano wengine wakivalia vitu zinazofunga macho yao akiinua mikono akiwa na shati imeandikwa KENYA na jina KIMANI.

Kitabu kilicho andikwa Longhorn Computer Science Leaner`s Book Grade 7 ikonekana kuwa na picha ya bluu.

Pahali pa kuchezea kwa watoto kunaonekana kuwa na bembea, huku kukionekana nyaya za stima zikipita kando ya mti ulio na majani ya kijani kibichi.

Inaonekana kuwa na mashindano ya walemavu wa miguu aliyeketi kwenye wheelchair anaonekana kurusha mkuki huku kukiwa na mtu aliyesimama chini aliyeinama chini 𝑦𝑎𝑘𝑒, kando kuna mashabiki ama watoto wanaosimama kum𝑤angalia.

Jengo la chuo cha college kilichoandikwa "Kenya Medical Training College Mombasa Campus". Ukuta wake ukiwa umepigwa rangi ya nyeupe. Nyuma yake kukionekana kuwa na mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kunaonekana gari dogo lililoegeshwa.

Sehemu ya darasani. Viti vimepangwa kwa utaratibu na mpangilio maalum. Dirisha zimefunguliwa kwani curtain zake zimetolewa.

Sehemu ya ndani, viti vyenye rangi nyeupe vimewekwa chini ya meza vikipangwa viti viwili viwili katika kila meza. Kunaonekana kisanduku chenye rangi nyekundu.

Mbio za walemavu. Mtoto mlemavu anaonekana kushikilia mschana mwingne ili kumuongoza njia katika mbio hizo. Kunaonakena kuwa na mashabiki walioketi kwenye viti vya plastiki.

Mlango umeekelewa posta iliyoandikwa, No Exit For Students, chini yake ikaandikwa huo ikawekewa picha iliyoandikwa, Warning No Exit. Ukuta wake ukionekana kuwa wa rangi kama vile ya kijani.

Kunaonekana ku𝑤a na kibao kilicho andikwa, Visitors Please Pass Through The Office. Kilichowekwa kwenye sehemu ya nje ilioko na miti ama maua yaliyokatwa kwa, kwa umoja. Kuna jumba la ghorofa.

Mbele ya darasa kunaonekana mlango, upande wa mwisho ufagio na whiteboard ulioandikwa kwenye maneno ya colour blue .

Magari matatu ya shule, yanaonekana kuegeshwa kwenye uwanja wa kucheza mpira wa vikapu. Gari lililoko mbali zaidi, linaonekana kuwa na watu wawili, waliokaa sehemu ya mbele. Mmoja aliyesimama na mwingine akiwa amekaa.

Kiti ya plastiki inaonekana kuna whiteboard iliyoandikwa kwa kalamu ya rangi nyeusi.

Jengo lil𝑖𝑙𝑜𝑎𝑛𝑑ikwa M𝑖che Bora Nursery and Primary School , kuashiria shule. Nje yake kumewekwa pikipiki ili𝑦𝑜egeshwa. Jengo hili lina milango yenye rangi nyeusi.

Kabati yenye rangi nyeupe inaonekana kuwekewa tarakilishi vya watoto vikiwa vimewekwa cover zenye rangi tofauti tofauti kama nyeusi na samawati.

Tarakilishi zilizozimwa zimewekwa kwenye meza zake tayari kutumika zikiwekewa viti kwenye meza hizo yenye rangi nyeupe .

Kabati linaonekana kuekelewa tablet ama vitarakilishi vya wanafunzi wa CBC. Kando yake kukionekana kuwa na kiti cha mbao na chuma.

Magari yana onekana kuegeshwa mbele ya The Nyali School kuna ukuta mweupe na rangi ya samawati watu wana onekana kupita sehumu hiyo ya inje.

Naona sehemu ya mbele shule, kuna geti inayoandikwa Annester Coast Academy, kuna rangi nyeupe na maandishi ya rangi ya nyekundu.

Chandarua yenye rangi nyekundu lililoweka saa lililochorwa saa na maandishi kama vile quarter to, half past, o'clock, you .